Hawa ni wachezaji wa timu ya taifa soka ya Kenya ya walemavu wapo uwanjani na ulemavu wao unajidhihirisha kwa kuwa wako na crutches na wengine pia hawana miguu.